Hapa tumepewa ndizi mbili. Ndizi hizi meva vizuri. Tena zinaonekana ni ndizi ya aina moja ila tu hizi ndizi hazijafanana. Kuna ingine refu, kuna ingine yenye si refu. Tena kuna ingine imenona. Kuna ingine tu ni yenye mamba.

Hapa inaonekana ni katikakati ya mahindi, kama ni mimea ya mahindi iliyo mingi sana. Hapa ni shamba ya mahindi. Ameshika mahindi moja yenye anaonekana kuwa ametoa kutoka kwa mti moja ya mahindi. Tuanaona ameonyeshana kwa picha akiwa akitabasamu.

Mimea moja tumeonyeshwa, mimea ya ndizi, ndizi ambazo zinaonekana kuwa bado ni wachanga, wadogo wadogo, kando ya hii ndizi, mimea ya ndizi tunaona ni msitu iliyojaa miti mingi sana, tena tunaona kuna mimea ambazo bado ni kidogo sana.

Kuna mkono tumeonyeshwa. Hiki mkono imeshika ndizi. Ndizi yenye inakaa bado ni mbichi na inakaa ni mbaya. Kando yake kidogo kuna ndizi zenye bado ni mbichi pia. Hizi ndizi zinakaa kuharibika, vile tunavyoona, vingine mbaya.

Ndizi zinazo onekana hapa, kuna mama amesimama kando ya hizi ndizi ameshika ndizi moja ameshika tena, kuna meza iliyo kando, kuna meza. Ndizi hapa ni mingi sana nyuma yake kuna miti ikona mimea ya ndizi zilizopandwa nyuma yake, pia hakua na miti zingine.

Naona kuna watu wa kutengeneza maziwa vile tunaona. Mmoja ambaye amevalia koti nyeupe amesimama ameshika mtungi ya maziwa. Anamwaga maziwa ni kuna sufuria iliyo chini. Kuna mwingine ameingia ndani ni kama ako ako juu ya lori . Juu ya hili lori kuna mitungi mingi ya maziwa.

Hii ni ndizi tumeweka. Ndizi yenye imeiva kando moja, kando kwingine bado ni mbichi. Kuna mkono imeshika ile ndizi, na inakaa kuwa ni kama wanaonyeshana. Tena tunaona ni ndizi yenye inakaa ndizi tamu sana, vile tunavyoona kuna mahali, vile tunavyoona vile imeiva.

Ni mahindi, mahindi hizi zimepangwa kwa pande mbili, na miti imegawiwa katikati, tean kuna mtu ambaye amesimama karibu na mahindi zenye zikokaribu na ameshika mahindi moja, mahindi yenye inakaa kuwa imeharibika ni mahindi mbaya, inaonekana kuwa ameshika kuonyeshana.

Hii ni ndizi, ndizi refu sana karibu inafika chini juu imetoka, tena tunaona hii ni shamba ya ndizi vile tunavyoona kuna ndizi mingi mingi zenye ziko karibu, kuna miti pia imewekelewa ni kama kusaidia hii ndizi ndo isianguke.

Hili linaonyesha wamama ambao nikama wanachota chakula, kuna sufuria katikati kuna mwenye ameshika tray ya chakula, kuna vibakuli, kuna supu zenye zinaangukia kwa hio tray tena kuna mama mwingine kando ameshika. Kuna watu ambao wamesimama kando kando pia.

Kuna kitu kama mtungi katikati ya hawa watu ambao wamesimama wengine wamevalia nyekundu, tunaona watatu wakiwa wamevalia nguo imefanana wamevalia koti nyeupe wote, aliyekatikati yao kwa upande mwingine mama kuna kitu ameshika kwa mkono wake nikama kuonyeshana wamefungua nikama kuna maziwa kwa hiyo mtungi iliyo katikati yao.

Inaonekana imefungwa miguu zote mbili za nyuma, tena kuna ng'ombe zingine zenye kuna ng'ombe moja ambaye anaonekana pia, hii ng'ombe yenye imeonekana karibu tunaona kuna mama ameinama karibu na hii ng'ombe, ameekelea ndoo chini, ni kama anaonekana kutoa mzaiwa kwa titi la huyu ng'ombe.

Hapa tunaona watoto kuna mama mabaye amekaa, kuna wawili watoto wameinama na mmoja ambaye anatembea, kuna vitu ambavyo wanatandika chini, inaonekana wanatandika chini ndio ipigwe na jua, mmoja wao ako na kijiti kubwa sana.

Hapa tumeonyeshwa ndizi zilizo , zilizo kwa shamba ndizi hizo ndizi hizo zinaonekana zimefunikwa kwa karatasi. Kuna karatasi inaonekana inakaa kuwa imeraruka tena hoi ndizi inaonekana kuharibika kuanzia chini.

Kuna ndizi nyingi zilizowekwa chini. Ndizi mingi ambayo zimelaliana, kuna zenye ziko chini, kuna zingine ziko juu. Kando kidogo kuna lori mbili yenye imejaa ndizi, kuna watu ndani ambao wanaonekana kutoa ndizi kutoka kwa hii lori mbili.

Ngombe, ngombe ya rangi mbili, nyeupe na nyeusi, tena ni ngombe enye inakaa kukamuliwa na mashini, kuna mashini zimetoka kwa hii titi la ngombe, ukienda kwa mtungi iliyo kando, tena ngombe huyo anakamuliwa akiendelea kukula.

Hapa tunaona wamama ambao wanakagua chakula, wameweka, wawili wameshika trei moja yenye iko na vibakuli juu, inaonekana ni vitu nyeupe nyeupe zimewekwa juu kama mchele, kuna mmoja mwenye anawapakulia.

Huyu tunaona mtu mmoja amesimama katikati ya shamba ya ndizi, kuna mimea ya ndizi mingi sana, ni shamba kubwa. Ni ndizi ndogo ndogo yenye imemea tu ni kama imepandwa, tena tunaona kama kuna kitu yenye wanatengeneza katikati ya hii ndizi.

Kuna ng'ombe amesimama, ng'ombe ya rangi nyeusi na nyeupe, imefungwa nyuma yake minyororo, tena kando nyuma ya hii ng'ombe, kuna maji zenye zinatoka kwa paipu . Kuna mtu amesimama, kuna kitu ameshikilia kwa mkono yake moja, na kwa mkono ingine pia tunaona kuna kitu refu kama shindano ameshikilia.

Huu ni ng'ombe, ng'ombe ambao ni kama wananyunyiziwa dawa, wamepanga laini, wamewekwa kwa mahali konde sana yenye imefensiwa vizuri, kuna mama amebeba mtungi ya dawa, yeye ndiye amefaa anakaa kunyunyizia hawa dawa.

Hapa tumepewa mtu, mtu mwenye ameshika ndizi kwa upande mmoja ndizi yenye imetolewa maganda, kwa mkono ingine tunaona ameshika maganda, ni kama kuwa anaonyesha tena tunaona kuna sahani mbili zilizo mbele yake ,kuna tena kitu kama kitabu, kuna ndizi tena kando yake yenye haijatolewa.

Kuna ng'ombe ambao zimefungwa, ng'ombe hao wanaoonekana kila mmoja wao anajaribu kupata chakula, anajaribu kufikia chakula, tena wamefungwa kwa mahali imegawiwa tunavyoona kila mmoja wao anatoa kichwa yake kutoka kwa mahali amekaa, tena kando kidogo kuna gunia zenye zinakaa kuwa ni chakula ya hawa ng'ombe.

Hapa tumeonyeshwa ndizi, ndizi kubwa sana zenye inakaa kuwa imekomaa, ndizi yenye inaonekana kwa hii picha ni ndizi tatu. Mbali kidogo tunaona kuna ndizi mingi sana inaonekana kuwa ni shamba ya ndizi, tena tunaona ni ndizi ya aina moja.

Shamba ya mahindi shama inakaa kuwa ni shamba ya mdongo hizi mahindi ni mchanga tena tunaona ni mahindi zenye zimeanza tu kumea na tena tunaona kuna miti silizo mbali kidogo Kwa hii shamba la mahindi.

Hizi ni ng'ombe inakaa kua mahali pa kukamua ngombe. kuna ng'ombe wawili waliofungwa wote miguu zao za nyuma. Kwa wote wawili kuna watu wamekaa kando yao, wako na ndoo, kila mmoja wao anakamua ng'ombe.

Kuna ndizi zimewekwa kwa meza kwa meza lingine hadi meza iliyo mbali kidogo. Ni ndizi mingi sana imepangwa hadi juu kwa upande mwingine. Tena tunaona ndizi bado inaenda mpaka upande mwingine. Zimapangwa hadi juu. Tuna mama mwingine ameshika ndizi kidogo kwa mkono yake ni kama anaonyesha.

Kuna mama mwenye ameshika, amefunika kichwa amevaa nguo yake nyeupe, anaonekana kupima maziwa, Kuna mtungi mingi za maziwa zilizo kando yake, Kuna tuvitu ambayo anatoa kwa mtungi moja.

Ndizi zenye tunaona bado ziko kwa shamba, zilizo mbele kabisa ni ndizi mbili zenye zimeiva kabisa zilizo nyuma ndio tunaona bado hazija komaa bado ni mbichi mbichi. Hii ni shamba ya ndizi zenye zimepangwa mingi sana kwa hii shamba zimepangwa pia kwa hii laini.

Mimea ni mimea ya ndizi inaonekana kua imejengewa nyumba vile tunavyoona juu , tena kuna pipe imeenda chini ya hii mimea, ni mimea changa sana, inaonekana tu imemea bado ni kidogo sana tena tunaona mahali papo ni mahali safi sana imelimwa vizuri hakuna nyasi kama inavyoonekana.

Kuna ndizi mingi sana zenye zinakaa kuletwa, ndizi zenye zimeonekana juu, ndizi mbichimbichi, kando kuna gari, tena kuna mtu ambaye ameinua ndizi ameonekana kuwa amezibeba, kandokando tunaona ni kama kuna maduka ziko mbali, kuna mama amabaye ameinama kando karibu na ndizi.

Mtu huyu anaonekana kufunika ndizi na karatasi. Kuna ndizi yenye imezaa, inaonekana anataka kufunika na karatasi vile tunavyoona akitengeneza, ameangalia picha ametabasamu, kando yake kidogo Kuna ndizi ingine, na nyuma yake Kuna tangi la maji.

Shamba ya ndizi , mimea zilizopandwa hapa zote ni ndizi , kuna ndizi zenye zimezaa kuna bado zenye hazijazaa kubwa kubwa sana, zinaonekana kuwa hapa ni shamba safi sana yenye imelimwa vizuri.

Hapa tunaona ndizi zenye zinauzwa, ziko juu ya meza. Ndizi hizi zinakaa zimeiva sana, ziko na vitu juu zenye zinakaa nyeusi nyeusi. Kuna mama ambaye amesimama karibu na hizi ndizi anaonekana kukula moja.

Hii ni mimea ya ndizi, ndizi zenye zimezaa kubwa kubwa sana karibu zinafika chini, hizi ndizi zinakaa kukomaa sana hizi ni ndizi nyingi sana vile tunavyoona ni shamba mzuri, katikati kuna mtu ambaye amesimama ameshika kuino.

Hapa tunaona ndizi inayoitwa sweet banana , hizo ndizi ndogo ndogo matamu. Hii ndizi imeiva vizuri na inaonekana kuna mkono imeshika ili isimame.

Ng'ombe enye imeonekana kidogo, tumeonyeshwa titi la ng'ombe. Tena tumeonyeshwa mashine zenye zimetoka kwa huyu ng'ombe zikielekea kwa chupa. Kuna chupa mbili. Kuna chupa enye imeenda juu, maziwa karibu inafika katikati na kuna chupa ingine maziwa imeanza tu kuingia.

Hapa tumepewa shambaa, hii ni shamba ya mimea tunaona mimea mingi moja iliyo kando kando kando ya mwingine katikati pia tunaona kama imelimwa kama vile tunavyoona Kuna udogo ya rangi nyekundu kando kidogo Kuna mahindi Kuna ndizi Kwa upande mbili.

Tumeonyeshwa ng'ombe, ng'ombe wawili ambao wamelala, ng'ombe hao wamelala vibaya sana hao wawili, kuna mmoja ameonekana tu kichwa, kuna vitu wako nayo kwa shingo kila mmoja wao. Wamelala kwa nyasi, kuna nyasi kando kando, vile wamelala wanaonekana kama wenye wamechoka sana ama wanakaa wamekufa.

Tunaona mama ambaye ameshika kitu ni kama huwa anashika kuna maziwa zinamwagiliwa ni kama wanatoa uchafu wameshikilia kwa ndoo. Tena mwanaume ambaye ameshika mtungi anaonekana kumwaga maziwa.

Hapa tumeonyeshwa ndizi mimea ya ndizi, kwa hizi ndizi tunaona kuwa zinakaa kuwa zimekauka ngine yenye imezaa, tena tunavyoona ndizi tunaona kuwa kuna miti zilizo kando.

Huyu mwenye anaonekana hapa anaonekana kukamua ng'ombe ameshikilia maziwa kwa chupa lakie kwa mkono. Amekaa karibu na ng'ombe. Tena huyu nd'ombe anayetolewa maziwa amefunga miguu zake za nyuma yote. Tena tunavyo ona huyu mama ametabasamu sana.

Haya ni aina moja ilionekana hapa kwenye shambani, ni mimea ya ndizi, ndizi yenye ni ya aina moja pia tunavyoona inakaa kuwa ni ndizi ya urefu unaonekana sio refu sana.

Hawa wanaonekana kupanda ndizi. Kuna ndizi moja yenye wanaendelea kupanda, kuna zingine zenye ziko kando inakaa kuwa zimepandwa tu saa hii, wengine ambao wenye wako kando wamesimama wakiangalia mkulima wa kupanda ndizi.

Tunaonyeshwa ng'ombe wadogo bado sio wachanga sana, ni ngombe za rangi sawa, yote ina rangi nyeupe ja nyeusi, tunaona wamesimama watu kwa upande mwengine imekawiwa tunaona kuna ngombe zenye ziko upande ingine.

Kuna ng'ombe wanne ambao wanakula nyasi mmoja amesimama anaona pande ngine. Ng'ombe hawa wote ni ya rangi sawa wote rangi nyeusi na rangi nyeupe. Tena tunaona kando yake kuna nyumba ya mabati.

Mkono hii mkono imeshika ndizi yenye imetolewa maganda Kwa hili ndizi pado nimpichi vile tunavyoona tena ni kama imearibika juu tena na chini haichavaa vizuri.

Pikipiki yenye inaenda katikati ya hii barabara imefunga galoni mingi sana za maziwa. Kuna ndogo, kuna kubwa. Tena katikati kuna gunia kubwa yenye ni kama imefunga vitu. Mbele kuna lori na kuna gari zenye ziko mbele.

Hapa hii ni shamba ya ndizi. Kuna ndizi mbichi zenye zimepangwa, wameeka matawi chini halafu wamepanga ndizi. Kuna hao watu watatu moja akiwa mama, mwengine anaonekana kuwa ni kama anapiga picha. Tena kando yao kuna ndizi mengi tena zenye zimepandwa.

Mama huyu ambaye ameinama karibu na hii ng'ombe, ameweka ndoo, ameshika jagi amefunga ng'ombe na hiyo vitu nyuma ya hii ng'ombe, anaonekana kukamua ng'ombe.

Hapa tunaona kuna mtu mmoja upande mwingine wa meza amevalia nguo nyeupe. Upande ingine tunaona kuna wenye wamesimama pia wanakaa kusikiliza huyu mtu mwenye ako upande mwingine wa meza. Kwa meza tunaona kuna kitu kama mtungi ya maziwa.

Hizi ni ndizi enye imezaa lakini haijakomaa vizuri. Ni ndizi bado ii kidogo sana, kuna matawi mingi za ndizi zenye zinaonekana kumanisha hii ni shamba ya ndizi na iko na ndizi nyingi zenye bado hazijakomaa.

Naona ni shamba, shamba ya mimea ya ndizi, hizi ndizi ziko kando kando ni ndizi kubwa sana, ndizi refu. Kando ya hii ndizi kuna msitu, na tena katikati ambapo tunaona kuna mimea ndongondogo zimemea tu, ni ndizi zenye zimepandwa pia.

Hapa tumeonyeshwa mimea shamba, shamba ya ndizi. Mimea hivi ni za ndizi. Tena tunavyoona kila kitu ni ndizi. Ndizi kubwa kubwa , kuna zenye zimezaa. Tunaona iliyo karibu. Kuna yenye iko mbali kidogo. Kando kidogo tunaoana kuna miti. Tena kuna mtu ambaye amesimama.